Mtandao wa mbu wenye dawa maalum kuwalinda kina mama na watoto dhidhi ya hatari ya malaria. Inazuia mbu kuwafikia waliolala huku ukitumia kemikali kuwaua wanapoguza wavu. kujikinga salama bora na ya muda mrefu inayosaidia kuokoa maisha katika maeneo yaliyoathirika sana

Hii inaonyesha watu wazima waliokusanyika kwenye eneo la kusubiri ndani ya kituo cha huduma za afya. Wengi wamebeba barakoa kwa ishara ya kuzingatia usalama wa kiafya. Katika mandhari ya nyuma, muhudumu anaonekana. Hii kithihirisha uwepo wa wataalamu wa tiba, na hali inashiria juhudi za kutoa huduma kwa watu wazima kama uchunguzi wa afya, kampeni za chanjo, au elimu kwa jamii kuhusu masuala ya kiafya.

Hili ni gari la Cure Children's Hospital of Kenya, taasisi ya tiba maalum kwa watoto wenye changamoto za mifupa, likiwa njiani kutoa huduma vijijini. Hospitali hii yalianzishwa mwaka wa elfu moja tisini na nane Kijabe, ikitoa marekebisho kwa watoto ikijumuisha msaada wa mwili na roho. Kwa miaka ishirini na tano, Cure imeendeleza juhudi za kuwafikia waliotengwa, sasa ikiwa na wodi mpya na hosteli kwa wagonjwa wa muda mrefu.

Inaonyesha mhudumu wa afya ya jamii akizungumza na mkaazi akivalia barakoa na kubeba nyaraka. Hii ni shuguli ya kufikia watu moja kwa moja ikilenga kutoa elimu, uchunguzi wa afya, hudum, kinga pamoja na kuwaunganisha wakaazi na vituo muhimu. Juhudi hizi huimarisha ustawi wa jamii, hasaa maeneo enye upungufu wa huduma bora za afya.

Kliniki tembezi ya Beyond Zero hupeleka huduma muhimu kwa kina mama na watoto maeneo ya mbali. Inahakikisha uchunguzi wa saratani, chanjo, matibabu ya maambukizi pamoja na uangalizi kabla na baada ya kujifungua. Mradi huu ulianzishwa mwaka wa 2014 na B Margaret Kenyatta kwa lengo la kupunguza vifo na kuimarisha afya ya jamii.

Hii inaonyesha uchunguzi wa meno unaolenga kutambua uozo ambao ni tatizo la kawaida la kiafya kwenye kinywa. Usafi wa kinywa unapaswa kuzingatiwa kwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku kwa dawa yenye floride pamoja na kutumia uzi wa meno ili kuondoa mbaki ya chakula. Uozo wa meno husababishwa na bakteria wanaovunja tabaka la nje la meno. Huleta maumivu makali iwapo hautatibiwa mapema.

Hii inaonyesha wanafunzi wakifanya mafunzo kwa vitendo kuhusu afya ya meno wakivaa makoti meupe na barakoa ishara ya mazingira ya kitaaluma. Wapo katika maabara ya kielimu wakitumia vifaa vya meno kama midomo ya mifano na vifaa vya uchunguzi. Mazingira haya yanaonyesha kujifunza kwa vitendo katika taaluma ya udaktari wa meno.

Taswira inaonyesha utaratibu wa kitabibu wa meno unaoangazia taaluma ya udaktari wa meno. Taaluma hii hushughulikia uchunguzi, tiba, kinga pamoja na urekebebishaji wa matatizo ya kinywa, fizi, meno na mifumo inayozunguka. Utunzaji wa mapema huzingatia ukaguzi wa mara, usafishaji wa kitaalum na tamnizi ya Florida. Matibabu ya kurejesha yanahusu kuziba mianya, kuweka daraja taji na meno bandia.

Hii ni njia asili ya kutunza afya ya kinywa ambapo mtu hutumia kijiti maalum kusafisha meno, kijiti hiki huondoa uchafu, huimarisha fisi na kusaidia kupunguza matatizo ya kinywa. Mbinu hii hutegemea mimea yenye sifa za kipekee zinano saidia usafi bila kemikali.

Inaonyesha uchunguzi wa meno na kutuo muhimu katika kuifadhi afya ya kinywa. Afya ya meno inahusisha usafi wa fizi, meno pamoja na ulimi ili kuzuia kuoza, maambukizi na matatizo ya fizi. Muuguzi wa mara kwa mara usaidia kugundua mapema matatizo yanaoweza kujitokeza. Wakati wa uchunguzi daktari uangalia hali ya meno, fizi na pia ufanya usafishaji wa mabaki ya chakula na ukakasi wa jino.

Mtaalamu wa meno hupaka dawa maalum yenye floridi kwenye uso wa jino kwa lengo la kuimarisha enameli na kuzuia kuoza. Tiba hii husaidia kurejesha madini muhimu, hususan kwa walio katika hatari ya kupata tundu na kuwekekwa kwa haraka bila maumivu.

Hii inaonyesha utaratibu wa kung'oa meno unaofanyika katika kliniki ya meno. Huduma hii inalenga kuboresha afya ya meno, ufizi na kinywa kwa ujumla. Matibabu yanayofanywa ni ya kunoa rangi za meno kwa kutumia vifaa maalum vinavyotumia mwanga ili kuleta muonekano safi na angavu. Kliniki hii inajumuisha huduma kwa watu wa rika zote ikiwemo watoto kwa kuhakikisha usafi na afya bora ya mdomo kupiti uchunguzi wa kitaalamu na matunzo maalum.

Katika baadhi ya tamaduni, vijiti vya kutafuna vinatumika kusafisha meno, vikichangia afya ya kinywa kwa kutumia sifa asilia kama mafuta, resini na viua bacteria . Miswaki ya miti kama Piolo hutoa usafi bila maji wala dawa. Ni rahisi kupatikana na haina gharama kubwa, hivyo hufaa hata maeneo yasio na vifaa vya kisasa.

Gari la ST.John's Ambulance linaonekana likiwa Kenya likiwa lina mtu pembeni likiwakilisha shirika la kutoa huduma za dharura. Shirika hili husaidia wananchi kwa usafiri wa wagonjwa, mafunzo ya huduma ya kwanza na msaada wakati wa majanga. Pia huimarisha juhudi za serekali katika uokoaji huku likiendeleza matendo ya huruma kwa kupunguza mateso ya binadamu kupitia mtandao wa jitoleaji waliobobea.

Kilimo cha mijini kina mchango mkubwa wa afya ya mazingira kupitia kuhimarisha aini uhai, kutoa makazi kwa viumbe, kurahisisha usafisaji na kupunguza wadudu waharibifu. Kukuza chakula karibu na walaji hupunguza udhabishaji wa hewa chafu, huongeza ubora wa hewa kupitia uwepo wa mimea. Matumizi ya taka zilizochakatwa huhimarisha rutuba, kupunguza taka na kuhimiza mzunguko wa virutubisho.

Hii inaonyesha kituo cha kunawa mikono kilichobuniwa kuimarisha usafi na kudhibiti magonjwa hasa nyakati za mlipuko kama covid_ 19 . Kituo hiki chenye nembo ya dettol ni hatua mahususi ya kulinda afya ya jamii kupitia mazoea bora ya usafi. Afya ya mazingira inahusisha hali zinazotuzunguka zinazoweza kuadhiri ustawi wa binadamu ikiwa mahali pamoja na usafi na njia ya kuzuia maambukizi.

Mwamba wa matumbawe unaonekana hapa kama mfumo wa chini ya bahari wenye rangi na muundo wa kipekee. Unaundwa na viumbe vidogo vinavyojulikana kama coral polyps, vinavyotengeneza mfupa mgumu kwa kutumia kalsiamu kaboni (calcium carbonate). Coral polyps huzalisha chakula na kusaidia katika mchakato wa kubadilisha lishe kupitia miuzi yao ya juwa. Matumbawe hutoa makazi salama kwa samaki na viumbe wengine wa baharini.

Hiki ni chumba maalum cha mionzi ambapo mgonjwa huwekwa kwa uangalifu kwenye meza tambarare ili kupigwa picha za ndani ya mwili. Mashine kubwa yenye mikono unaosogea hutumika kuchunguza mifupa, viungo na hali zisizoonekana kwa macho kusaidia wataaluma kutoa uchunguzi sahihi wa kiafya.

Maabara hii imeundwa kwa ustadi ikiwa na meza ndefu ya kazi inayowezesha uchunguzi wa kina. Kifaa cheupe mizani kinaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa huku darubini ikiangazia utafiti wa viumbe vidogo. Vyombo mbalimbali vimepangwa kwa ustadi na makabati yaliyoko chini hutoa nafasi salama ya kutunza vifaa vya kisayansi.

Katika moyo wa kaunti ya uasin gishu hospitali ya burnt forest imeimarika kwa vifaa vya kisasa na huduma bora ushirikiano wa wadau kama mozzart bet umeleta matumaini mapya kwa jamii kuhakikisha wagonjwa wanapokea matibabu ya haraka salama na kwa heshima.

Hii inaonyesha mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe akichuchumaa ndani ya friji kubwa la chuma ndani ya maabara. Kifaa hicho maalum kinaweza kuwa kimehifadhi sampuli muhimu, vichanganyio vya kisayansi au vitu vinavyohitaji uangalizi wa hali ya juu. Sticker yenye maandishi ya biohazard inaashiria uwepo wa vitu hatari vya kibiolojia.

Hii inaonyesha eneo la ofisi ya malipo ndani ya kituo cha afya ambapo mtu amekaa mezani akifanya kazi za usimamizi, ila kona Ina rafu zilizojaa vifaa vya matibabu ikionyesha umuhimu wa kuhifadhi bidhaa kwa ajili ya huduma za wagonjwa

Hii ni mitungi ya oksijeni ya kitabibu yenye ukubwa tofauti kwa matumizi maalum. Huhifadhi na kusambaza hewa safi kwa wagonjwa wenye changamoto za kupumua. Kifaa hiki hujumuisha mtungi kudhibiti mtiririko, kipimo kasi ya oksijeni na kipovu unyevu. Inatumika hospitalini, kliniki na nyumbani. Uhamaji wake hurahisisha maisha ya walio wenye tiba ya muda mrefu. Usalama wake huhitaji utunzaji makini kwa kuhepuka hatari za moto.

Hii inaonyesha muhudumu wa afya akiwa katika mzingira ya hosipitali, akitayarisha sindano kwa uangalifu, amevalia glavu kuashiria uzingatiaji wa usafi na kanuni za kinga, nyuma yake kuna chupa za dawa zikionyesha upatikanaji wa vifa tipa kwa ajili ya wagonjwa. Faili la medical record kutoka idara ya huduma za afya ya kaunti ya Rajil, naonekana likiwakilisha umuhimu wa kumbukumbu katika huduma za matibabu.

Hii inaonyesha mazingira ya maabara yenye vifaa vya kisasa. Kifaa kikubwa mbele ni darubini ya mchanganyiko inaotumika kukuza vitu vidogo kama seli na vijidudu visivyo onekana kwa macho. Pembeni kuna kifaa kilicho andikwa Coast Lab kinacho ashiria kifaa cha maabara kwa kazi maalum kama mchanganuzi. Pia kuna mirija ya majaribio chupa na soketi za umeme vinavyo thibitishwa kuwa hapa ni eneo la kufanya utafiti. Majaribio na tathmini za kisayansi.

Hii ni rekodi ya matibabu kutoka hospitali ya kitaifa ya kenyatta ikiwa na taarifa za mgonjwa Peter Njeru nambari ya hospitali ni tarehe ya kulazwa picha cha juu kinadhibitisha hospitali hiyo huku sehemu ya maandishi ikionyesha uangalizi unaoendelea wa wauguzi kwa kuandika tarehe saa matukio muhimu pamoja na sahihi za wahudumu.

Suluhisho la hydrochloric acid ni kemikali yenye nguvu inayotumiwa kwa uangalifu mkubwa katika mazingira ya maabara vifaa kama glovu na maagizo ya kuangalia kipimo mara mbili vinasisitiza umuhimu wa usalama hasa wakati wa kushughulikia dutu hatarishi kama hii.

Hili linaonyesha kifaa cha kupima shinikizo la damu cha Omron M1 basic . Kifaa hiki kinatumika kwa urahisi myumbani kwa mtu mwenyewe kwa njia ya moja kwa moja na kitofu kimoja cha kusoma matokeo. Kina teknolojia ya intelligence ambayo imedhibitishwa nafuu kwa usahihi wa vipimo. Eneo la maonyesho ni kubwa na urahisi kusoma wakati kifaa ni kidogo nyepesi na kinatumia battery za AA zinazopatikana kirahisi.

Tarehe kumi Oktoba dunia uhathimisha siku ya afya ya akili. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wakati wa kuia kipau mbele afya ya akili kazini, tuchukue hatua tuchangie mazungumzo tuondoe nyamavu afya ya akili ni haki ya kila mfanyikazi.

Taswira inaonyesha watoto wakiishi katika makazi duni jambo linaloashiria changamoto za afya ya akili kutokana na mazingira yenye msongo wa mawazo, kukosa huduma muhimu, usafi duni na hali ya kutotegemewa kimaisha huathiri ustawi wa kiakili. Umaskini, ukosefu wa ajira na mazingira ya hatari huongeza hisia za huzuni na kukata tamaa.

Mguuni mwa mtu mmoja kuna minyororo na vifuli, ishara ya kuzuiliwa kinyume cha haki. Hali hii huwakumba watu wenye changamoto za afya ya akili katika baadhi ya maeneo, hususan kwenye vituo vya tiba za kiiamani. Kufungwa kwa minyororo ni unyanyasaji wa haki za binadamu unaodhihirisha unyanyapaa na ukosefu wa huduma bora za matibabu. Shirika la afya duniani linaelekeza jamii kuheshimu utu na kutoa matibabu ya kiubunifu yenye misingi ya tiba inayokubalika kitaalamu.

Hasa ya akili ni msingi wa maisha yenye utulivu na maamuzi sahihi kupitia ushauri wa kitaalamu mtu hupata nafasi ya kuelewa hisia kurekebisha mtazamo na mwongozo wa maisha bora kutafuta msaada ni udhaifu bali si hatua ya busara kuelekea mabadiliko chanya.

Hiki ni kifurushi cha vidonge vya Health Aid Vitamin A 5000iu zikiwa mia moja ndani ya chupa. Vinasaidia katika uboreshaji wa kuona, ulinzi wa ngozi, utendaji wa utando wa mucus usaidizi wa mfumo wa kinga, pamoja na usawazishaji wa madini ya chuma. Kila mtu mzima anashauriwa kutumia kidonge kimoja kwa siku pamoja na chakula, ikiwezekana kuongeza hadi viwili chini ya ushauri wa daktari. Bidhaa hii inapatikana katika maduka mbalimbali ya dawa kama vile pharmacy .

Hapa tunaona Jemieson Calcium Magnesium D3 tablets lishe maalum inayosaidia kuimarisha na kuzuia ugonjwa wa Osteoporosis, kiambacho chake kwenye mchanganyiko wa Klisiamu na magnisiamu kwa muiano mzuri wa 4.1 pamoja na vitamin D3 inaongeza usagaji wa kalisiamu mwilini.

Chanjo ya Pox Vax ni dawa iliyogandishwa yenye virusi vilivyolemazwa kwa ajili ya kinga dhidi ya ndui ya kuku. Imetengenezwa na taasisi ya Kevevapi nchini Kenya. Kabla ya kutumia huchanganywa na kimiminika safi kisha kudungwa kwenye ngozi ya bawa la ndege. Inapatikana kupitia uuzaji wa bidhaa la vifuko kama afyabet. Hifadhi kwenye ishirini degrees kwa miaka miwili au kwa muda wa mwezi mmoja baada ya kuchanganya tumia papo hapo kisha itupe iliyobaki.

Mtoto mchanga anaonyeshwa akipokea matone ya dawa kwa njia mdomo yakitolewa na mhudumu wa afya aliyevaa glavu kwa usalama. Mama wa mtoto aliyevalia barakoa anamshikilia kwa upendo. Hii ni njia ya kawaida ya kumpa chanjo muhimu kama ya polio ili kumlinda dhidi kumkinga dhidi ya magonjwa hatari tangu akiwa mchanga.

Mama ameketi akiwa amemshika mtoto mchanga huku mhudumu wa afya akimchanja mtoto mkononi. Wote wamevaa barakoa, ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa. Wapo ndani ya kituo chenye viti vya mbao na mwangaza wa asili unaoingia kupitia madirisha. Mazingira yanaonyesha huduma ya kinga na uangalizi wa afya wa watoto iendelee kutolewa kwa umakini.

Mtoto mwenye afya ni msingi wa taifa dhabiti kupitia chanjo zinazo tolewa kwa wakati athari za magonjwa hatari kama maleria. Wahudumu wa afya hujitolea kuhakikisha kila kijana wanapata kinga bora dhidi ya maambukizi yanayo weza kudhibitika.

Huu ni mtihani wa haraka wa damu kwa kutumia kidole unaotumia kuchunguza uwepo wa virusi vya ukimwi. Mtaalamu wa afya anaangalia usafi kwa kuvaa glovu ili kuepuka maambukizi ya magonjwa ya damu hivi huonesha matokeo ndani ya muda mfupi na matokeo chanya huitaji uchunguzi zaidi kwa kitaalamu ili kudhibitisha hali ya muathirika.

Hii inaonyesha mfano halisi wa afya ya ja jamii kwa vitendo kwa kusisitiza usafi wa mikono. Tunaona watu wakinawa katika kituo cha pamoja cha kunawa mikono, hatua muhimu sana katika kudhibiti maambukizi ya magonjwa. Vituo kama hivi ni sehemu ya mikakati ya afya ya umma hasa wakati wa milipuko au maeneo yenye uhaba wa maji safi na huduma bora za usafi kwa lengo la kuboresha ustawi wa jamii.

Hakikisha usafi kwa kunawa mikono kwa sabuni na maji safi kila mara baada ya choo kabla ya kula unapopiga chafya unavyotunza mgonjwa au ukiuza taka kitendo hiki hulinda mwili dhidi ya vijidudu hatari kuimarisha afya na kupunguza adhari ya afya kwa jamii zenu.

Tiba ya michezo hushugulikia madhara yanayotokea wakati wa mazoezi au mashindano. Wakitumia mbinu maalum za uchunguzi matibabu na mazoezi ya kurejesha nguvu, wagonjwa hupata nafuu na kurejea uwanjani kwa ufanisi. Mafunzo sahihi lishe bora na mbinu salama husaidia uwezo wa mwili na kupunguza hatari ya majeraha.

Majeraha ya kuvuta kwa mishipa ya kifundo cha mguu inajulikana kama ankle sprain . Hii hutokea pale mguu unapogeuka kupita kawaida na kushinikiza mishipa kupita uwezo wake. Dalili ni pamoja na maumivu makali, kuvimba, michipuko, na ugumu wa kutembea. Kiwango cha jeraha huanzia kidogo hadi kikubwa kulingana na kiwango cha madhara kwenye mishipa. Tiba ya awali ni mapumziko baridi, kukandamizwa kwa bendeji, na kuinua miguu ili kupungunza uvimbe kabla ya mazoezi ya kurejesha nguvu.

Mfuko wa mchezo wa Nike unaonekana hapo umetengenezwa mahususi kubeba vifaa vya mazoezi na mchezo. Unasaidia kuhifadhi vifaa vya huduma vya kwanza kama bandeji, vitakasa vidonda, dawa za maumivu na tepu ya wanamichezo. Pia unaweza kuweka vifaa vya ukarabati kama bendi za mvutano, rola za povu pamoja na mipira midogo ya kutuliza misuli. Kwa upande wa lishe, mfuko huu unaweza kubeba chupa za maji, vinywaji vyenye madini muhimu na vijiruji vinavyoongeza nguvu.

Tibia ya michezo ni taaluma ya afya inayolenga kuzuia, kutambua na kushughulikia majeraha yanayotokana na shughuli za mwili. Inahusisha tathmini ya athari, mazoezi sahihi, na ushauri wa lishe ili kuboresha uwezo wa wanamichezo. Pia inahakikisha urejeo salama kupitia tiba, ukarabati na mbinu za kuongeza utendaji wa mwili na kiakili. Lengo kuu ni afya bora na wafanikio ya wachezaji katika nyanja zote za michezo.

Mikono ikianza kuonyesha uvimbe, maumivu, ugumu wa kupinda vidole huenda ni ishara ya hali kama ya baridi ya fizi, ugonjwa wa mifupa au maambukizi ya ndani. Uchunguzi wa mapema husaidia kupata tiba sahihi kama vile mazoezi, dawa, tiba ya sindano hata upasuaji.

Mchezaji amepewa uangalizi maalum baada ya kuumia akiwa uwanjani tukio linaloonyesha umuhimu wa tiba ya mchezo. Fani iyo huhusika na kuchunguza, kutibu pamoja na kurejesha uwezo wa mwili baada ya madhara yatokanayo na mazoezi. Wataalamu hutumia mbinu za kisasa kuhakikisha urejeo salama wa wanamichezo uwanjani huku wakikazia mazoezi ya kuzuia madhara kabla hayajatokea.

Mmea wa ricinus communis umetumika kwa muda mrefu katika tiba asilia. Mafuta yake inasidia kupunguza maumivu, kuponya vidonda na kushughulikia maambukizi mbalimbali. Pia umetumika kutuliza homa, kuondoa minyoo na hata kama njia ya kupanga uzazi. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba mbegu zake zina sumu kali hivyo matumizi yake yanahitaji uangalizi wa kitaalamu.

Hii ni taswira ya mmea, unaojulikana kwa jina maarufu. Mmea huu umetambulika kwa matumizi ya tiba asili, ambapo magamba yake hutumika kutibu kikohozi kikuu, vidonda vya tumbo, vidonda vya kinywa, na fangasi wa miguu. Utafiti wa kisayansi umebainisha kuwa una uwezo wa kutibu minyoo, kuzuia kuhara, na kupunguza vidonda ndani ya mwili.

Mimea ya jadi kama tumbaku yametumika na jamii nyingi kwa kazi maalum ikiwemo kutuliza maumivu, kusaidia kupumua vizuri na katika ibada za kitamaduni. Hekima ya mababu ilitambua dhamani ya asili katika kutunza mwili na roho.